Dawa ya kimiminika kwaajili ya wanyama kama vile ng'ombe, ikiwa imehifadhiwa katika chupa na kufungwa vizuri ili isiweze kuharibika, ikiwa na kibandiko kinachoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Mwanamke akiwa amesimama ndani ya duka linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo na kupangwa juu ya meza refu; ukutani kukiwa na rafu yenye bidhaa hizo ambazo zimehifadhiwa katika pakti.

Vijana wawili waliovaa barakoa, miwani na kofia vichwani, wakiwa katika mashine ambayo inafunga mifuko midogo, iliyo na pembejeo za kilimo pamoja na dawa za wanyama.

Vijana wakiwa wanakusanya pembejeo za kilimo ikiwa ni mbolea itokanayo na wanyama; ambayo huleta au kufanya ardhi kuwa na rutuba, wakitumia mabeleshi kuchota mbolea hiyo na kuiweka pembeni au kuijaza katika magunia.

Dawa ya kimiminika kwa ajili ya wanyama maalumu kwa paka na mbwa, ikiwa imehifadhiwa kwenye chupa ndogo iliyofungwa vizuri ili isiharibike. Pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu ambalo lina jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa za mifugo maalumu inayotumika kwa kuku ikiwa imehifadhiwa katika la rangi jeupe kukiwa na karatasi au kibandiko kinachoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya kimiminika kwa ajili ya wanyama, ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo mbili, pembeni kukiwa na sindano ambayo inatumika kuwasilisha dawa hiyo, pamoja na boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu, ambalo huhifadhi dawa hizo pamoja na sindano.

Wateja mbalimbali wakiwa ndani ya duka ambalo linauza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, ambazo zimehifadhiwa katika makopo yaliyotengenezwa kwa kutumia plastiki na kuwekwa juu ya meza.

Pembejeo za kilimo ambazo ni mbolea za mazao maalum kwa viazi na vitunguu, zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo vyenye ujazo pamoja na uzito tofauti.

Dawa ya wanyama wa kufugwa kama vile mbwa ambayo inatumika kutibu maungio ya mifupa, ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo ya plastiki ili isiweze kuharibika.

Pembejeo za kilimo ikiwa ni mbolea safi iliyotengenezwa na kuhifadhiwa vizuri katika vifurishi vidogo na kupangiliwa katika sehemu kubwa vikiwa vinasubiri kupelekwa mashambani kwa ajili ya utumiaji.

Dawa ya mifugo maalumu inayotumika kwa ng'ombe, ikiwa imehifadhiwa katika kikopo kidogo chenye mfuniko juu uliyofungwa vizuri, ili dawa hiyo isimwagike. Pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu, lenye jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Mama akiwa amesimama ndani ya duka dogo, linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, zikiwa zimehifadhiwa katika makopo na mifuko ya plastiki na kupangiliwa katika rafu zilizopo ukutani.

Pembejeo za kilimo, ikiwa ni dawa za mimea pamoja na dawa za mifugo, zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika makopo ya plastiki na kupangwa ndani ya maboksi yaliyofungwa vizuri, ili visiweze kuharibika.

Dawa ambayo inatumika kutibu wanyama wa kufuga maalumu kwa mbwa, ikiwa imehifadhiwa katika boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu, nje kukiwa na maandishi yenye jina la dawa hiyo, namna ya kutumia pamoja na picha ya mbwa.

Dawa ya wanyama wanaofugwa ambao ni mbwa ikiwa imehifadhiwa vizuri katika boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu, ili isiweze kuharibika, kwenye boksi hilo kuna picha ya mbwa, jina la dawa hiyo pamoja na maelekezo ya namna ya kutumia.

Dawa ya wanyama maalumu kwa mbwa na paka, ambayo imehifadhiwa vizuri katika kichupa kidogo cha plastiki. Pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu, likiwa na maandishi yenye jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa za mifugo maalumu, zinazotumika kwa kuku ili kuwasaidia katika ukuaji wa haraka. Zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti ya plastiki, kukiwa na maandishi ya jina ya dawa hiyo, picha za vifaranga pamoja na ujazo.

Duka dogo ambalo linauza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo ambazo zimehifadhiwa katika makopo ya plastiki, maboksi pamoja na vifuko vidogo na kupangiliwa katika rafu za mbao zilizopo ukutani.

Dawa ya mifugo ambayo inaua vijidudu kama vile mbungo, kupe, ambao wanaishi katika manyoya au ngozi za mifugo ambao ni: ng'ombe, kondoo, mbuzi na kadhalika.

Vijana waliovaa sare na kofia vichwani wakiwa katika kiwanda chenye mitambo ya kisasa ambayo hutumika kuzalisha pembejeo za kilimo na dawa za wanyama zikizihifadhi vizuri katika vifurushi vidogo na kuvifunga

Kijana wa kiume aliyevaa mabuti akiwa katika shamba kubwa lililooteshwa zao la vitunguu, akiwa anakagua miche iliyochomoza kutoka katika vitunguu hivyo, kama vipo tayari kwa mavuno na kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Zao la viazi kwa ajili ya biashara, vikiwa vimechimbuliwa chini kutoka kwenye shamba na kuwekwa katika kundi kubwa la viazi, huku likipakiwa katika magunia kwa ajili ya mauzo.

Zao la nyanya zikiwa zimestawi vizuri kutoka katika mimea ya rangi ya kijani, iliyooteshwa katika vifurushi vidogo; ndani kukiwa na udongo wenye rutuba, ambao umesaidia katika ukuaji wa mazao hayo kwa ajili ya biashara.

Ulimaji wa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, zikiwa zimestawi katika miche mirefu ya rangi ya kijani na kushikiliwa na fito refu ili zikue kwa kusimama. Nyanya hizo zikiwa za rangi ya kijani kumaanisha bado hazijaiva vizuri kwa mavuno.

Kijana wa kiume aliyevaa kofia kichwani na mabuti mguuni, akiwa katika shamba kubwa lililopandwa mboga za majani ambazo ni kabichi zilizokomaa vizuri na zikiwa tayari kwa ajili ya mauzo.

Zao la vitunguu kwa ajili ya biashara, vikiwa vipo shambani vinavunwa kwa kuchimbuliwa chini na kukatwa mimea ambayo huota katika vitunguu hivyo, wakivipanga katika makundi ndani ya viroba vidogo, ili kusafirishwa kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Mashine ya kisasa ambayo ni trekta, iliyofungwa trela kwa nyuma ikiwa inafanya shughuli ya uvunaji wa zao la mahindi kwa ajili ya biashara, ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Mkulima akiwa amehifadhi zao la viazi katika magunia marefu, na kuvishonea kamba kwa juu ili visimwagike, vikipakizwa kwenye gari ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Zao la vitunguu kwa ajili ya biashara, vikiwa vimekatwa majani yanayoota katika vitunguu hivyo, na kuwekwa katika jua ili viweze kukauka na kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Kijana wa kiume aliyevaa kofia kichwani na mabuti mguuni, akiwa ameegemea zao la kabichi kwa ajili ya biashara; zikiwa zimepangiliwa vizuri katika makundi, tayari kwa kupakizwa katika usafiri na kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Vijana wakiwa katika mazingira ya shamba lililooteshwa zao la mahindi kwa ajili ya biashara, wakifanya zoezi la uvunaji wa mazao hayo kwa kuyakwayua katika mimea kuyahifadhi katika makundi makundi, na kuyapangilia kwenye magunia ili kupelekwa masokoni.

Shamba kubwa lililopandwa miti mingi yamipapai kwa ajili ya biashara, juu ikiwa na matawi machache pamoja na mapapai mengi yaliyojikusanya katika mti mmoja, yakiwa yamekomaa ili yapelekwe sokoni kwa mauzo.

Wakulima wakiwa katika mazingira ya shambani, wakifanya shughuli za uvunaji wa viazi, wakivichimba chini kwenye ardhi na kuvihifadhi katika makundi ili vipelekwe kuuzwa masokoni.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba, akifanya mavuno ya pilipili hoho kwa ajili ya biashara, ambazo amekwisha zipangilia katika magunia na ziko tayari kwa kupelekwa masokoni.

Kijana wa kiume aliyevaa mabuti miguuni, akiwa katikati ya shamba lililopandwa zao la mahindi kwa ajili ya biashara, akiwa anamenya hindi moja na kulikagua kama limekomaa ili kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Mama aliye vaa shati jeupe na sketi nyeusi akiwa ameshikilia zao la mahindi kwa ajili ya biashara, huku kundi kubwa la zao hilo likiwa limesambazwa chini, ili iweze kukauka kwa mwanga wa jua, na kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Zao la vitunguu kwa ajili ya biashara, vikiwa bado vipo shambani vimekomaa na kutoa miche mirefu ya rangi ya kijani, ambayo hukatwa na vitunguu hivyo kung’olewa ili kupelekwa shambani kwa ajili ya mauzo, pale vinavokaushwa katika mwanga wa jua na kukauka vizuri.

Mwanaume akiwa amechuchumaa katika shamba kubwa lenye miti midogo ya mipapai, akiwa anakagua zao hilo kama limeshakomaa, ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo au biashara zingine.

Wamama pamoja na wababa wakiwa katika shamba lililopandwa zao la viazi kwa ajili ya biashara, wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji wa zao hilo, kwa kuvichimbua kutoka katika ardhi kuvisafisha na kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Wakulima wa jinsia ya kike na ya kiume wakiwa katika mazingira ya shamba lililopandwa zao la mahindi kwa ajili ya biashara. Wakifanya shunguli za uvunaji wa zao hilo na kumenya, wakiweka katika makundi ili yakauke tayari kwa kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Kijana wa kiume akiwa amesimama katika shamba lililo na miti mirefu na mingi ya zao la kahawa kwa ajili ya biashara, akiwa makini katika kukagua mbegu za zao hilo kama zimeiva au kukomaa, kwa ajili ya kuvunwa na kuchakatwa na kuuzwa.

Bidhaa mbalimbali, ambazo zimepandwa katika bustani ndogo kwa ajili ya biashara, ikiwa ni pamoja na karoti, vitunguu, ngogwe na mboga za majani, zikiwa zimebebwa katika toroli dogo la kusukuma, lenye tairi dogo kwa ajili ya kupelekwa masokoni.

Wakulima wakiwa shambani wakifanya zoezi la uvunaji wa viazi, wa kuvichimbua chini na wakivipanga katika makundi ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba kubwa la zao la mananasi kwa ajili ya biashara, akiwa ameshika tunda hilo mkononi likionekana limeshaiva vizuri tayari kwa kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Ulimaji wa zao la nyanya kwa ajili ya biashara zikiwa bado zipo shambani hazijavunwa zikistawi kutoka katika mimea mirefu ya rangi ya kijani. Nyanya hizo zikiwa za mchanganyiko wa rangi nyekundu na zingine rangi ya kijani.

Wakulima wakiwa katika maeneo ya shamba, wakipangilia viazi katika magunia marefu na kuvishonea kamba kwa juu ili visimwagike, vikipakizwa katika gari na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Wakulima wa kike wakiwa katika eneo la shamba wakiwa wamepanda mboga za majani katika vifurushi vidogo, ambapo ndani kuna udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu unaosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Wakulima wa jinsia tofauti wakiwa katika shughuli za uvunaji wa zao la nyanya, wakizipanga katika makreti ili kusafirishwa kwa urahisi kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa anapanda mboga za majani katika vifurushi vidogo vilivyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu, ambao unasaidia mboga hizo kukua vizuri.

Mashine ya kisasa yenye matairi madogo ambayo inatumika kukata nyasi ndefu, kwa kutumia mapanga yenye ncha kali Katika uandaaji wa mashamba kwa ajili ya kilimo.

Mashine ya kisasa ambayo ni trekta yenye matairi mapana ikiwa imefungwa chuma kizito kwa nyuma, ikifanya shughuli za ukataji nyasi refu katika uandaaji wa mashamba kwaajili ya kupandwa mazao.

Mashine ya kisasa inayoitwa trekta, ikiwa na matairi mapana ya nyuma, ikivuta chuma kizito chenye ncha kali ambazo zinazunguka zikitifua ardhi au udongo, ili kurahishisha katika upandaji wa mazao.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta, ambayo inaendeshwa na dereva nyuma ikiwa na matairi mapana na mbele kukiwa na matairi madogo, ikiwa ina chuma kizito chenye mapanga kilichofungwa kwa nyuma; ambacho hutifua ardhi au udongo ili kurahisisha upandaji wa mazao.

Mashine za kisasa na mitambo inayojiendesha yenyewe, ikiwa inatumika kutoa usaidizi katika upandaji wa mazao kwa kupima hali ya joto iliyopo katika chumba hicho, mwanga unaopatikana pamoja na unyevunyevu uliopo katika udongo, vitu hivyo husaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa unaotumia teknolojia na mitambo ambayo inajiendesha yenyewe, ikifanya ukaguzi wa mazao hayo kwa kupima maji, dawa au mwanga unaohitajika, zingine zikiwa zinajiendesha kusambaza vifaa mbalimbali au kubeba mazao.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta, ikiwa na chuma kikubwa kwa nyuma ambacho kina mapanga yenye ncha kali, yanayokata nyasi refu ili kuandaa mashamba kwa ajili ya upandaji wa mazao.

Mashine ya kisasa inayoitwa trekta yenye matairi mapana ya nyuma na ya mbele madogo, ikiwa inaendeshwa na dereva ikivuta chuma kizito kwa nyuma chenye mapanga yenye ncha kali, ambayo huchimba chini au kutifua udongo ili kurahisisha upandaji wa mazao.

Mashine ya kisasa ambayo ni trekta yenye matairi mapana ya nyuma na ya mbele madogo, ikiwa na dereva anayeendesha chombo hicho nyuma kikiwa na mapanga makali ya chuma ambayo hutifua ardhi au udongo katika mashamba ili kurahisisha upandaji wa mbegu.

Mazao yakiwa yameoteshwa katika mitambo ya kisasa, ambayo hudhibiti mwanga wa jua, joto lililopo katika eneo hilo pamoja na unyevuunyevu au maji yaliyopo katika ardhi ili kusaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Mashine ya kisasa ambayo ni trekta, yenye matairi mapana ya nyuma na ya mbele madogo, ikiwa imefungwa chuma kizito kwa nyuma chenye mapanga makali, ambayo hukata nyasi refu katika uandaaji wa mashamba kwa ajili ya kupandwa mazao.

Mashine ya kisasa inayosukumwa kwa kutumia mikono, yenye injini inayotumia mafuta ambayo huzungusha vyuma vyenye ncha kali, ili kutifua ardhi katika mashamba kwa ajili ya upandaj wa mazao.

Mashine ya kisasa ambayo ni trekta yenye matairi mapana ya nyuma na ya mbele madogo. Ikiwa imefungwa chuma kizito kwa nyuma chenye mapanga makali, ambayo yanakata nyasi refu kwaajili ya maandalizi ya shamba kwaajili ya kupandwa mazao.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali, unaofanyika katika tenki lililotengenezwa kwa kutumia vioo, ndani kukiwa na maji safi pamoja na mwanga wa kutosha, pia kukiwa na mimea ya urembo ambayo hupendezesha sehemu hiyo.

Ufugaji wa samaki wa aina na rangi tofautitofauti, wakiwa wamehifadhiwa katika maji masafi, ndani ya tenki lililotengenezwa kwa kutumia kioo, wakiogelea huku wakijitafutia chakula.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali, unaofanyika katika eneo lenye uwazi mkubwa, ambapo pamechimbwa katika ardhi na kumwagiwa maji masafi katika eneo hilo. Kukiwa kumezungushiwa uzio wa wavu na juu kukifunikwa kwa neti ambayo inasaidia ndege wasiweze kula samaki hao.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali wenye rangi tofautitofauti, wakiwa ndani ya tanki lililotengenezwa kwa vioo likiwa na maji safi, kukiwa na samaki ndani ambao wanaogelea wakijatafutia chakula.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali wenye rangi ya dhahabu, wakiwa ndani ya maji masafi katika tenki lililotengenezwa kwa kutumia kioo, kukiwa na mwanga wa kutosha ndani ya maji hayo.

Mazingira ya misitu, ikiwa na miti mirefu pamoja na vichaka vilivyofungamana, pia kuna dimbwi kubwa lililojaa maji yaliyotuama, huku baadhi ya mimea ikiwa imeota kutoka katika maji hayo.

Vijana wa kiume wakiwa wamesimama katika uwanja mkubwa ulio na nyasi za rangi ya kijani, wakiwa wanapanda mti kwa kuchimba chini wakitumia mabeleshi na kuupanda mmea huo.

Bwana shamba akiwa amesimama, akitoa elimu kwa kundi la watu waliomzunguka, mmoja akiwa ameshikilia mche wa mti kutoka katika mingi iliyopo chini, iliyopandwa kwenye vikaratasi vyeusi vyenye udongo ulio na rutuba.

Mazingira ya msituni kukiwa na miti membamba na minene, yote ikiwa mirefu pamoja na nyasi fupi, katikati kukiwa na barabara ya vumbi ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani, ambapo mizizi hudumbukizwa katika maji na mimea huchomoza katika matundu madogo ya mabomba hayo. Maji yakiwa na dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani pasipo kutumia udongo, bali mizizi ya mimea hiyo hudumbukizwa katika maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa wa mazao ambao huota kupitia katika mabomba marefu yenye maji yaliyochanganywa pamoja na dawa na virutubisho muhimu, vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani na mazao mengineyo, yanayostawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu; ambapo ndani yake kuna maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyohitajika katika ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa wa upandaji wa mboga za majani usiotumia udongo, bali mimea hiyo hukua kutokana na maji yaliyochanganywa dawa pamoja na virutubisho vinavyo saidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani zinazostawi kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu ambayo yana maji yaliyochanganyika na dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa hiyo.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo, bali mimea hudumbukizwa katika maji yenye dawa pamoja na virutubisho, vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa mboga za majani, zinazostawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambapo ndani kuna maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyohitajika katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa mboga za majani ambazo zinastawi kutoka katika makopo madogo, yanayodumbukizwa kwenye mabomba marefu, ambapo mizizi huingia katika maji yenye dawa na virutubisho, vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa mboga za majani pamoja na mazao mengine kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambapo ndani kuna maji yenye dawa na virutubisho muhimu vinavyosaidia katika ukuzaji wa mimea hiyo.

Mboga za majani zilizostawi vizuri kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu, ambapo ndani kuna maji yenye dawa na virutubisho muhimu, vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa mboga za majani, au mazao mengineyo katika mabomba marefu ambapo mimea huchomoza katika matundu madogo, ndani ya mabomba hayo kukiwa na maji yenye virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani ambao hautumii udongo wala ardhi, bali hutumia tekinolojia hupanda mazao hayo katika mabomba marefu ambayo yanamaji yenye virutubisho na dawa zinazosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani ambazo zinapandwa katika maomba marefu, na miche huchomoza katika matundu madogo ya mabomba hayo, ndani kukiwa na maji yenye dawa na virutubisho muhimu vinavyohitajika katika ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani usiotumia udongo bali hutumia teknolojia ya maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo. Ambapo mizizi hutumbukizwa kwenye maji hayo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani pasipo kutumia udongo au ardhi, bali mimea hiyo huoteshwa katika mabomba marefu yaliyokuwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho, vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani pamoja na mazao mengineyo, yanayostawi kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu yaliyo na maji ambayo yana dawa na virutubisho muhimu vinavyohitajika katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa mboga za majani yanayostawi kutoka katika matundo madogo ya mifuniko, ambayo inafunika maji ambayo yana dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo kukuwa.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani ambayo huchipua kutoka katika matundu madogo, huku mizizi ikidumbukizwa katika ndoo za maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani zinazopandwa katika vikopo vidogo na kudumbukizwa katika mabomba marefu yaliyo na maji ambayo yanadawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hio.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani, zinazoota kupitia katika matundu ya ndoo ndogo. Ndani kukiwa na maji yaliyochanganywa dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Mboga za majani ambazo zimepandwa pasipo kutumia udongo bali hutumia maji yaliyochanganywa dawa pamoja na virutubisho, vinavosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo ambapo mizizi hudumbukizwa katika hayo maji.

Upandaji wa kisasa wa mazao pamoja na mboga za majani, ambazo huchipua kutoka katika matundu ya mabomba marefu ndani kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani usiotumia udongo bali mizizi hutumbukizwa katika maji yenye dawa pamoja na virutubisho, vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Ng'ombe wa kisasa wenye rangi nyeupe na nyeusi, wakiwa katika zizi lililotengenezwa kwa kutumia chuma, wakisubiri kupelekwa viwandani ili kuchinjwa na kutayarishwa au nyama yao kuwekwa katika makopo na kwenda kuuzwa katika maduka makubwa.

Mashine ya kisasa inayoitwa trekta, ikiwa shambani ikifanya zoezi la kupalilia mazao yaliyooteshwa katika mpangilio ya mistari. Huku kati ya mazao kukiwa na nafasi ndogo ambayo trekta hiyo inatoa au kung'oa nyasi.

Ulimaji wa kisasa wa mazao yaliyoota katika mpangilio wa mstari ilionyooka, ndani ya sehemu kubwa iliyozungushiwa vitambaa vya rangi nyeupe ambavyo hutumika kudhibiti mwanga wa jua unaoingia katika sehemu hiyo, pia huzuia wanyama na vijidudu wasiharibu mazao.

Kuku wa kienyeji wa kufugwa, wakiwa ndani ya banda wakijitafutia chakula katika ardhi, pamoja na sehemu za maboksi zilizotengwa kwa malisho, huku kukiwa na ndoo za maji zilizoning’inizwa, ambazo kuku hao hutumia kunywa maji.

Zao la nyanya zikiwa zimepandwa na kustawi vizuri katika miche mirefu ya rangi ya kijani, nyanya hizo zikiwa na rangi nyekundu pamoja na kijani zikisubiri kupelekwa viwandani kwa ajili ya usindikaji ili kupata bidhaa ambazo zinatumika na watu majumbani.

Wafanyakazi waliovaa sare wakiwa viwandani, wakifanya shughuli za uandaaji au ufungaji wa maua mazuri ili kupelekwa sokoni au madukani kwa ajili ya mauzo.

Kundi la wafanyakazi wakiwa katika sehemu yenye uwazi mkubwa. Wakiwa wamevaa sare za rangi ya kijani, wakifanya kazi ya kufunga maua na kuyatengeneza vizuri ili kupelekwa madukani kwaajili ya mauzo.

Kijana akiwa analaza mabomba marefu katika shamba kubwa kwaajili ya umwagiliaji, akiwa ametoboa matundu madogo katika mabomba hayo yanayodondosha matone ya maji kwenye miche ya mazao au kwenye mizizi.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo bomba refu hulazwa na kutobolewa matundu yanayorusha maji kwa nguvu kubwa, ambayo huingia katika mizizi ya mazao au udongo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambayo yamepandwa mazao kwenye matuta, katikati kukiachwa nafasi au mfereji mdogo, ambapo maji humwagwa na kufuata mkondo huo.

Mifumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyooteshwa mazao kwa njia ya mistari, kukiwa na mabomba marefu ambayo hulazwa katika mistari hiyo na kutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone katika mizizi ya mazao.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa ambapo mabomba ya maji hulazwa katika mazao yaliyo katika mstari ulionyooka, kisha hutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji, unaotumika katika mashamba makubwa yaliyolimwa kwa njia ya matuta, yakiacha mifereji midogo katikati ambapo maji humwagwa katika mifereji hiyo na kufuata mkondo huo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, kukiwa na mabomba marefu ya maji yaliyotobolewa matundu madogo, ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari au matuta. Katikati kukiachwa nafasi au mifereji, ambapo mabomba ya maji hufata mfereji huo ili kusambaza maji.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa katika mistari hiyo na kutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha matone ya maji kwenye miche ambayo huingia katika mizizi.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo mabomba madogo huunganishwa katika bomba refu, na kutobolewa matundu madogo, ambayo yanadondosha maji kwa njia ya matone.

Mandhari nzuri na kupendeza ya mbuga za wanyama kukiwa na miti mirefu nyasi fupi za rangi ya kijani, nyakati ni za jioni jua likiwa limeanza kuzama upande wa magharibi huku kukiwa na mwanga hafifu wa rangi ya njano.

Mandhari nzuri na ya kuvutia, yenye mto mrefu ambao unatiririsha maji taratibu, kutoka kanda za juu kushuka ukanda wa chini, pembezoni kukiwa na nyasi zilizokauka.

Madhari nzuri na ya kuvutia ya mbuga za wanyama, ambayo ina mto unaotiririsha maji taratibu; ndani yake kukiwa na viboko ambao hupendelea kukaa katika maji hayo, pembezoni kukiwa na vichaka vya miti mirefu, pamoja na nyasi fupi.

Mazingira yenye vichaka vingi vilivyofungamana, miti mirefu pamoja na nyasi fupi, huku angani kukiwa na wingu jeupe lililotanda katika sehemu yote ya anga.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yaliyo na miti mifupi pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani na barabara refu ya vumbi ambayo hutumiwa na magari, kwa mbali kukiwa na mlima mrefu.

Mandhari nzuri na kuvutia, yenye mto mkubwa wenye maji safi yaliyotulia, pembezoni kukiwa na vichaka pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani, kukiwa na wingu jeupe lililotanda angani, ambalo huonekana pia katika maji hayo.

Mandhari nzuri na ya kuvutia, yenye vilima virefu pamoja na mabonde, zenye vichaka na miti mirefu, kukiwa na barabara refu ya vumbi ambayo inatumiwa na magari.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye miti mirefu, vichaka pamoja na nyasi ndefu, kwa mbali kukiwa na safu za milima, pamoja na wingu zito la rangi nyeupe lililotanda angani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye hali ya hewa ya kitropiki, kukiwa na mto unaotiririsha maji taratibu, pembezoni kukiwa na vichaka pamoja na miti mirefu, yenye rangi za kijani.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye miamba mirefu iliyotengeneza vilima kukiwa na maporomoko ya maji, yanayotoka kileleni na kushuka katika ukanda wa chini.

Mandhari nzuri na ya kuvutia, iliyo na mto mkubwa ambao hutiririsha maji taratibu, pembezoni kukiwa na vichaka vilivyofungamana vya rangi ya kijani, vilivyostawi vizuri; na milima ikionekana kwa mbali.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye uoto wa asili wa miti mirefu, vichaka, pamoja na nyasi za rangi ya kijani. Pia kukiwa na mto ambao unatiririsha maji taratibu kutoka ukanda wa juu kushuka ukanda wa chini.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye mti mrefu, vichaka vilivyofunga pamoja na nyasi fupi kukiwa na barabara refu ya vumbi ambayo inatumiwa na magari; na anga likiwa na wingu jeupe.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye mto ulio na maji yanayotiririka taratibu pembezoni kukiwa na miti mirefu pamoja na shamba kubwa lililopandwa mwazao ya rangi ya kijani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia, yenye dimbwi kubwa ambalo limejaa maji safi yaliyotuama, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na vilima au sehemu za muinuko.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye miti mirefu, vichaka vilivofunga pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani. Ardhi ikiwa ina vilima vidogo pamoja na mabonde na mbali kukiwa na wingu jeupe lililotanda angani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye milima pamoja na mto mkubwa unaotiririsha maji taratibu, ukiwa umejengewa ukuta mrefu ambao huthibiti kiasi cha maji kinachopita upande wa pili.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na uwazi mkubwa ambapo kuna miti michache na mirefu, huku eneo likitawaliwa na nyasi fupi za rangi ya kijani na kwa mbali kukiwa na safu za milima.

Mazingira ya mto yanayotiririsha maji taratibu, kukiwa miamba au mawe katika mito hiyo pamoja na majani ya rangi ya kijani yaliyostawi pembezoni mwa mto huo.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye vilima pamoja na mabonde, miti mirefu na nyasi fupi za rangi ya kijani kukiwa na barabara nyembamba ya vumbi ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yasiyo na makazi ya watu, bali ina miti mirefu, vichaka pamoja na nyasi za rangi ya kijani, kwa mbali kukiwa na mto unaotiririsha maji taratibu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia, yenye mto mkubwa ulio maji yanayotiririka taratibu, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na barabara refu nyembamba ya vumbi ambayo inayotumiwa na watembea kwa miguu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye vilima virefu, ambavyo vina nyasi fupi za rangi ya kijani, kileleni kukiwa na wingu zito la rangi nyeupe lililo tanda katika sehemu hiyo.

Mazingira mazuri na ya kuvutia na yasiyo na makazi ya watu, bali ni nyasi fupi ambazo zimekauka. Kwa mbali kukiwa na safu za milima, na wingu jeupe lililotanda angani.

Mazingira mazuri na ya kuvutia, yenye vilima virefu pamoja na mabonde, kukiwa na miti, vichaka na nyasi fupi, za rangi ya kijani. Angani kukiwa na wingu jeupe lililotanda.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye mto mrefu unaotiririsha maji taratibu kutoka ukanda wa juu kwenda ukanda wa chini pembezoni kukiwa na vichaka pamoja na miti mirefu pia kukiwa na barabara ya vumbi ya watembea kwa miguu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye mti mrefu unaotoa kivuli kizuri, ukiwa pembezoni mwa barabara ndefu ya vumbi inayotumiwa na magari kwa mbali kukiwa na safu za milima.

Mazingira yenye uwazi mkubwa ulio na nyasi fupi, pamoja na mashamba makubwa ya mazao, kwa mbali au pembezoni mwa shamba hilo kukiwa na miti mirefu, pamoja na vichaka vilivyofunga.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyotokea baada ya mmomonyoko wa udongo ambao unasababishwa na maji mengi yanayopita sehemu hiyo kwa kasi, kukiwa na mzungu ambaye anatalii katika mazingira hayo.

Ufugaji wa nyuki unaofanyika katika vibokosi vidogo vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao nyuki hao wakiwa wanazalisha asali inayotumika kwa matumizi mbalimbali huku wafugaji wakivaa nguo maalumu vichwani pamoja na mikononi ambazo huwasaidia wasingatwe na nyuki.

Ufugaji wa nyuki ambao unafanyika katika mabanda madogo yaliyotengenezwa kwa mbao, nyuki hao wakiwa wanazalisha asali ambayo hutumika kwa matumizi mbalimbali, huku mfugaji akiwa amevaa mavazi maalumu yanayomkinga asiweze kung'atwa na nyuki hao.

Baba aliyevaa koti refu la rangi ya kijani, akiwa amebeba mfuko wenye chakula, akimwaga chini kwa bata wengi wa rangi nyeupe, waliojikusanya katika sehemu hiyo, nje ya mabanda yaliyotengenezwa kwa kutumia mianzi.

Ufugaji wa ndege aina ya kanga mwenye madoa ya rangi nyeusi, akiwa katika uwanja mkubwa wenye nyasi fupi pamoja na watoto wake wakiwa wanajitafutia chakula kwa kudonoa punje ndogo zilizopo katika ardhi.

Mbegu za mazao zikiwa katika hatua za kwanza za ukuaji, zikistawi katika miche midogo ya rangi ya kijani zikwa katika makreti yaliyojazwa udongo ambao una rutuba pamoja na unyevuunyevu.

Mbegu za mboga za majani ambayo ni kabichi, ikiwa imehifadhiwa katika pakti iliyotengenezwa kwa plastiki ili isiweze kuharibika. Katika mfuko huo kukiwa na jina la zao pamoja na picha pindi itakapokua.

Mbegu za mazao, zikiwa zimehifadhiwa katika magunia marefu na kukusanywa sehemu moja mbele ya duka lenye dirisha la chuma. Mbegu hizo ni: mahindi, maharage, karanga, njegere na kadhalika.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika vikopo vidogo, vyenye udongo ulio na rutuba na unyevuunyevu, ambavyo vimesaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mboga za majani, zilizohifadhiwa vizuri Katika kifurushi kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiweze kuharibika, zikiwa na jina la mbegu hiyo katika kifurushi hicho pamoja na picha ya mazao hayo pindi yatakapokua.

Kundi la watu wakiwa wanapanda mbegu za mazao katika bustani ndogo iliyotengenezwa vizuri, wakitumia mikono yao kuchimba mashimo madogo na kufukia mbegu hizo.

Mbegu za maua ya aina mbalimbali zikiwa zimepangiliwa katika vifuko vya plastiki na kuwekwa katika rafu ya chuma, kila kifuko kikiwa na jina la mbegu hizo pamoja na picha ya maua pindi mbegu hizo zitakapokua.

Mbegu za mazao zikiwa zimeoteshwa katika makopo madogo yenye udongo wenye rutuba, zikiwa zimeota katika miche midogo ya rangi ya kijani na kupangwa katika sehemu kubwa kwa makundi ya mazao ya aina moja.

Mbeguzwa mazao ya shamba zikiwa zimepandwa mashambani na kuwa katika hatua za kwanza za ukuaji kwa kutoa miche midogo ya rangi ya kijani. Huku kukiwa na mabomba marefu ya maji yaliyotobolewa na kurusha maji kwa nguvu kubwa kama vile mvua.

Mbegu mbalimbali za mazao zikiwa zimewekwa katika mabakuli ya chuma, na kupangwa juu ya meza, kila moja ikiwa na kadi yenye jina la mbegu hizo, pamoja na bei inayouzwa.

Mbegu za maboga zikiwa zimehifadhiwa vizuri, katika pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, kukiwa na jina pamoja na picha ya boga, katika kifungashio hicho.

Mbegu za maua ya aina mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti na kuning’inizwa katika chuma kwa mpangilio wa safu mbili, kukiwa na picha ya maua hayo pindi yatakapokua kwenye hivyo vifungashio.

Mbegu za mazao zikiwa zimeoteshwa katika vikopo vidogo vya rangi nyeusi, vikiwa na udongo wenye rutuba pamoja na unyevuunyevu unaosaidia mbegu hizo kukua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Wakulima wakiwa katika mazingira ya shamba, wakiwa wanakagua mbegu zilizohifadhiwa vizuri katika magunia marefu ya rangi nyeupe kama ni mazuri au yanafaa kwenda kupandwa mashambani.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimewekwa katika vifurushi vidogo, na kupangiliwa katika sehemu ya mauzo, kila moja ikiwa na kikadi ambacho kina jina la mbegu hiyo, pamoja na bei inayouzwa.

Mbegu za mazao ya shambani zikiwa zimepandwa katika vikopo vidogo, vilivyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu, unaosaidia mbegu hizo kukua katika miche midogo ya rangi ya kijani, na kupangwa katika makundi ya mazao ya aina moja.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika eneo la shamba, na kustawi katika miche midogo ya rangi ya kijani. Kutokana na unyevuunyevu unaopatikana katika udongo huo, ambao hutokana na mabomba marefu, yanayodondosha matone ya maji.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika viroba vidogo, na kupangiliwa katika mistari ndani kukiwa na kadi yenye jina la mbegu hiyo, pamoja na bei ambayo inauzwa. Mfano ni mahindi, maharage, njegere, ulezi nakadhalika.

Mbegu la zao la nyanya zikiwa zimehifadhiwa vizuri, katika paketi ya plastiki, iliyofungwa vizuri ili mbegu hizo zisiweze kuharibika. Juu kukiwa na picha ya nyanya pindi zitakapo kua.

Mbegu za mazao ya shambani zikiwa zimepangiliwa katika magunia marefu, na kukusanywa sehemu moja kwa ajili ya mauzo. Mbegu hizo ikiwa ni pamoja na: mahindi, maharage, ulezi, alizeti, karanga, na kadhalika.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika pakti iliyotengenezwa kwa plastiki, ili zisiweze kuharibika kukiwa na jina la mbegu hizo katika mfuko huo, pamoja na picha ya mazao pindi yatakapokua.

Mbegu za mazao ya shambani zikiwa zimepandwa katika matuta na kustawi katika miche midogo ya rangi ya maji, kutokana na upatikanaji wa unyevunyevu katika udongo unaosababishwa na mabomba marefu ya maji yanayodondosha maji hayo kwa njia ya matone.

Zao la mboga za majani zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika paketi iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiweze kuharibika. Katika paketi hiyo kukiwa na jina la mbegu, picha ya mazao pindi yatakapokua, pamoja na uzito.

Daktari wa wanyama akiwa amevaa koti refu la rangi jeupe, akiwa amembeba mbwa mdogo mwenye manyoya ya rangi nyeupe, akimuweka juu ya meza ili kumfanyia vipimo mbalimbali.

Vijana wawili wakiwa wamesimama pamoja na mbwa wa rangi ya kahawia katika barabara nyembamba ya watembea kwa miguu, huku pembeni kukiwa na sufuria au vyombo ambavyo vinatumika kama sehemu ya malisho ya mbwa huyo.

Kijana wa kiume nwenye fulana ya rangi nyekundu na suruali nyeusi, akiwa anampapasa mbwa katika maeneo ya shingoni aliyefungwa mkanda, akiwa katika sehemu yenye uwazi yenye nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mbwa wawili wakiwa ndani ya banda dogo lililotengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na wavu, huku kukiwa na vyombo ambavyo hutumika kwa ajili ya malisho ya mbwa hao.

Mnyama wa porini ambaye ni tembo mwenye masikio makubwa na mkonga mrefu, akiwa ananyeshwa maziwa kupitia katika chupa refu na kijana aliyevaa koti la rangi ya kijani na kofia nyeupe kichwani.

Mnyama wa porini ambaye ni tembo akiwa anapatiwa maziwa kwa kutumia chupa ndefu na kijana aliyevaa koti ndefu ya rangi ya kijani, huku pembeni kukiwa na tembo wengine pamoja na watu waliozunguka sehemu hiyo wakiwatazama tembo hao kama kivutio na kuwapiga picha.

Wanyama wa porini ambao ni tembo wenye umbo na uzito mkubwa, wakiwa pamoja na watoto wao katika mazingira ya porini. Wanyama hao wanamasikio makubwa pamoja na mkonga mrefu, ambao unawasaidia katika kula majani au kunywa maji.

Wanyama wa porini ambao ni Twiga wenye shingo na miguu mirefu na madoa ya rangi ya kahawia, wakiwa wamesimama katika barabara ya vumbi pembezoni, kukiwa na nyasi fupi pamoja na miti mirefu.

Mnyama wa porini ambae ni twiga, mwenye shingo na miguu mirefu, akiwa na rangi ya madoa ya kahawia na nyeupe akisimama katika pori huku akila majani kutoka katika miti mirefu.

Wanyama wa porini ambao ni tembo wadogo wakiwa katika viwanja vya porini wakijimwagia mavumbi huku kukiwa na wasimamizi waliovaa makoti marefu ya rangi ya kijani.

Wanyamapori ambao ni tembo wadogo, wakiwa katika uwanja mkubwa wenye vumbi, ambao umezungushiwa uzio kukiwa na watu mbalimbali au watalii ambao wanawatazama wanyama hao kama kivutio huku wakiwapiga picha.